Kundi la vijana limekaa kwenye meza wakiwa wamejishughulisha na kompyuta zao. Wengine wamevalia miwani, wakionesha umakini katika kazi.

Mwanamke mchanga, amevaa hijabu nyeusi na sweta ya kijivu, akitumia kompyuta ndogo kwa makini. Amekaa kwenye kiti na mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo ambapo skrini inaonyesha mwanaume akitabasamu na kuongea. Anaonekana kama yuko kwenye mkutano wa video.

Kijana mweusi ameketi kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo. Anavaa shati nyeupe na anaonekana makini katika kazi yake. Simu yake imewekwa karibu na kompyuta mpakato.

Mkutano wa video unaendelea. Washiriki wengi wakiwa kwenye skrini ya kompyuta. Mwanaume anaongea kwa bidii akitumia ishara za mikono kuonyesha ushiriki wake kikamilifu.

Msichana ameketi mezani akijifunza kupitia kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha somo huku wanafunzi wengine wakionekana kwenye video.

Mwanafunzi mwanaume mwenye tabasamu anajifunza kwa makini ndani ya maktaba yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwa rafu. Ameketi kwenye dawati akiandika kwenye daftari huku kompyuta ndogo ikiwa wazi mbele yake.

Mikono inaonekana ikitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Mtu huyu anaonekana akifanya kazi au kusoma kwa umakini. Vipokea sauti nyeupe vipo nyuma.

Simu iko juu ya dawati, ikionyesha programu ya kupanga majukumu yenye mandhari ya rangi ya chungwa. Karatasi, klipu, daftari, na kompyuta mpakato vimepangwa kwa mpangilio unaoendana na mazingira ya kazi.

Mwanamume ametulia akitazama kompyuta mpakato yenye picha ya mwanaume akichora grafu za biashara. Kikombe cha kahawa na lensi ya kamera vimewekwa karibu. Anaonekana akizingatia mafunzo ya mtandaoni.

Wanawake wawili wameketi chini wakiwa wamepumzika. Mmoja akiwa amevaa kofia ya nyekundu kahawia na mwingine fulana. Walio na kofia wanashika simu, huku yule aliyevaa fulana anashika daftari.

Mtoto mdogo anaangalia kompyuta mpakato yenye mwanamke mzima anayefanya mkutano wa video. Mwanamke huyo anafurahi huku mtoto akionekana kujifunza.

Watu wanne wamekaa mezani wakishirikiana kazini. Kila mmoja ana karatasi au kompyuta mpakato mbele yake dirisha kubwa linatoa mwanga wa asili.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Skrini inaonyesha tovuti ya online study ikionyesha fursa ya kujifunza kidijitali.

Mtoto amevalia kofia nyekundu na vipokea sauti masikioni, akitumia kompyuta ndogo kwa makini. Anaonekana akijifunza au kufanya kazi za shuleni.

Chumba cha mkutano kimepangwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Meza za mbao zimepangwa kwa umbo la U, zikiwa na viti vyeusi.

Chumba kikubwa chenye viti vingi vya rangi nyekundu kimejaa watu wanaosikiliza. Baadhi yao wamevalia sare za samawati na chumba kina taa za kisasa zenye rangi ya samawati.

Maktaba ya shule ina rafu nyingi za vitabu na madawati, Rafu hizo zimejazwa vitabu vya aina mbalimbali. Madawati na viti vimepangwa katikati ya chumba kwa ajili ya wanafunzi kusoma.

Kitanda kimefunikwa na blanketi la samawati, lenye miraba ya rangi ya kijivu. Dawati la mbao na kiti cheupe cha nyekundu, kiko karibu. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi.

Vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa kwenye chumba kikubwa. Baadhi ya vitanda vimetandikwa vingine havijatandikwa na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Majengo ya darasa yamepangwa vizuri. Meza na viti vikiwa tayari kwa wanafunzi. Madirisha makubwa yanaachilia mwanga wa asili uingie ndani.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa linaonekana mbele. Ukumbi huu uko tayari kwa shughuli kama mkutano au maonesho.

Chumba cha kulala kimepambwa kwa rangi nyeupe na furniture za kisasa. Kitanda kimetandikwa vizuri, kukiwa na mto mmoja tu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia na kuna kiti kimoja maridadi chenye michiririzi.

Ukumbi mpana wa sebule una kochi la kifahari na meza ndogo. Sakafu inaonekana imengaa na dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili.

Njee kikundi cha vijana wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa njee. Uwanja umepakana na miti mirefu na majengo .Kuna jua kali.

Chumba cha darasa kimepangwa vizuri na meza na viti. Viti vya rangi ya samawati na meza nyeupe, zimepangwa kwa ajili ya wanafunzi kujifunza.

Basi kubwa la shule ya rangi ya manjano limesimama kwenye eneo la nyasi. Limepambwa kwa maua madogo mekundu na meupe mbele. Dirisha zake ni nyeusi zikionyesha liko tayari kwa safari.

Ndani ya chumba chenye madawati na viti vya shule, rafu kubwa zimejaa vitabu zikionyesha maktaba au darasa. Mwangaza hafifu unaingia kupitia dirisha lenye fremu za chuma.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye kompyuta zao wakifanya kazi kwa bidii. Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa akifundishana. Chumba kimejaa kompyuta na meza kuashiria darasa la kompyuta lenye vifaa kamili.

Chumba cha maabara cha shule kimejaa meza ndefu zenye sinki zikiwa zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha kabati za samawati zimepangwa kwenye ukuta wa nyuma.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wanashindana uwanjani wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Mpira unaonekana katikati ya mchezo.

Jumba kidogo kina kitanda kimoja kilicho na shuka ya waridi na blanketi ya samawati na kijivu. Dawati la mbao na kiti cheupe kiko karibu na kitanda. Jumba hiki kinaonekana kuwa ni jumba cha kulala.

Jengo kubwa lenye madawati na viti vingi vimepangwa kwa utaratibu, lina rafu kubwa za vitabu zilizojazwa vitabu. Huu ni maktaba au chumba cha kusomea chenye taa zinazong'aa na mapazia ya samawati.

Ukumbi wa mihadhara uliopangiliwa vizuri, una viti vingi vya kisasa vya rangi ya samawati na kijivu. Mwanga umetoka kwenye taa ndefu za dari zikitoa mwanga wa kutosha.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya maktaba au chumba chenye vitabu vingi, wakijishughulisha na masomo au mkutano. Baadhi wamekaa kwenye meza, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti.

Chumba kipana cheneye kuta nyeupe na sakafu ya vigae, ina kabati kubwa la mbao lililoegemea ukuta moja. Dirisha linaruhusu mwanga kuingia na taa ndogo inaining'inia kutoka kwenye dari.

Vyumba vya kulala vina vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda vina magodoro ya samawati, vikipangwa kwa safu katika chumba chenye ukuta wa rangi nyepesi. Inaonekana kama bweni au hosteli.

Timu inafanya mazoezi ya kurusha mipira angani. Watu kadhaa wamesimama kwa duara, wakishirikiana ipasavyo. Hali ya hewa inaonekana safi na tulivu

Mwalimu mzee amesimama darasani akifundisha watoto wadogo. Watoto wamelala chini kwenye meza wakionyesha umakini katika masomo yao. Mabango ya rangi yamening'inia ukutani yakiongeza uhai darasani.

Washiriki wanatumia kompyuta zao ndogo kwenye mafunzo ya tech camp . Walimu wanatoa mwongozo na ujuzi wa kiteknolojia. Kila mwanafunzi anajifunza kwa bidii akitumia vifaa vya kisasa kuboresha uelewa wao.

Chumba cha kulala kimejaa vitanda za ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Magodoro meupe yamewekwa huku mlango wazi ukiongoza kwenye chumba kingine. Inaonekana kama hosteli au mabweni ya wanafunzi.

Rafu kubwa ya vitabu imejaa vitabu vya rangi mbalimbali vikiashiria maktaba au duka la vitabu. Vitabu vimepangwa vizuri vikionyesha utajiri wa maarifa na hadithi zinazosubiri kugunduliwa.

Chumba cha kulala kimepangwa vizuri kikiwa na kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na blanketi ya kahawia. Ukuta moja umepambwa kwa muundo wa kijiometria wenye rangi mbali mbali. Milango miwili ya rangi nyeupe inaongeza mvuto.

Ndani ya chumba cha mazoezi kuna vifaa mbali mbali vya mazoezi. Mazoezi ya viungo vinaendelea ikionyesha bidii katika kuhudumisha afya na utimamu wa mwili.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa vyenye magodoro meupe. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya zambarau isiyokolea na sakafu ni ya mbao.

Mwanaume amesimama kwenye maktaba akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi. Amebeba begi la mgongoni na vitabu vingine mkononi.

Katika uwanja uliojaa watu vijana wanacheza mchezo wa kuvuta kamba wakishindana vikundi viwili vyenye nguvu. Furaha na ari vimetawala huku wakijitahidi kushinda.

Watu wanne wakiwa wameketi kwenye meza iiyopambwa kwa kitambaa chekundu na kijani wanaonekana wakiwa kwenye mkutano au warsha. Mwanamke mmoja anashika kalamu na daftari.

Kikundi cha wanafunzi wemye sare za shule wanapanda miti kwenye eneo la wazi lenye udongo ulio chimbwa, watu wazima wanawaelekeza wanafunzi katika shughuli hiyo.

Mwalimu anatabasamu akifundisha mvulana mlemavu wa akili kujenga vizuizi huku akishika kalamu tayari kumsaidia.

Wanafunzi kadhaa wako darasani, wakitumia kompyuta, huku msichana mmoja akitabasamu kwa furaha, akiwa karibu na dirisha lenye mwanga wa jua.

Mtoto mwenye kiti cha magurudumu anacheza na mchezo wa kujenga, akitabasamu kwa furaha. Mtu mzima anaonekana kwa nyuma labda mwalimu au mzazi.

Mtoto mwenye tabasamu la furaha ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu mbele yake kukiwa na michezo ya kuchezea. Mtoto mwengine anaonekana nyuma. Mandhari ya chumba inaonyesha mazingira ya kirafiki labda katika kituo cha watoto wenye mahitaji maalum.

Mwalimu anaelezea dhana ya usanifu wa nyumba endelevu kwa wanafunzi wake darasani. Mwanafunzi mmoja mwenye ulemavu yuko kwenye kiti cha magurudumu akifuatilia makini somo.

Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na kitabu mkononi na simu kwa mkono nyingine. Dawati lina glasi lenye kinywaji cha rangi nyeusi na sinia la mbao.

Mwanamke mchanga amesimama mbele ya ukuta mweupe akionyesha ishara kwa vidole viwili. Anaonekana akiongea labda akifundisha lugha ya ishara. Nywele zake ndefu zimeanguka mabegani.

Msichana mdogo ameketi mezani akisoma kitabu ,chenye maandishi ya a braille kwa kutumia vidole. Anaonekana kuzingatia sana. Mandhari haya yanaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi kwa watu wenye ulemavu wa macho.

Mwanamke na mtoto mdogo wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza wakitumia herufi za rangi. Mwanamke anaonekana akimfunza mtoto matamshi huku mtoto akionyesha umakini.

Msichana mdogo na mwanamke wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara wakionyesha ishara za mikono. Msichana anatabasamu usoni akionyesha furaha au kuelewa katika mazungumzo yao.

Mwanamke na mtoto wametulia sebuleni ,wakitumia kompyuta ndogo ya mkononi. Mwanamke anamfundisha mtoto ambaye ana miwani jinsi ya kutumia kifaa hicho.

Mama mwenye nywele zilizosokotwa amevaa shati la zamabarau akimwangalia mtoto wake kwa upendo ambaye anashikilia kalamu ya rangi nyekundu. Mtoto anaonekana akichora au akicheza akiwa na tabasamu usoni mwake.

Msichana mwenye miwani na tabasamu la kupendeza, ananyoosha mkono uliojaa rangi mbalimbali, akionyesha furaha yake. Mkono wake umepakwa rangi za kijani na njano.

Mtoto mdogo amevaa vipokea sauti vya masikioni akitazama juu kwa umakini. Nyuma yake kuna skrini ya samawati na rafu zenye vitu. Mtoto anaonekana akifurahia muziki au hadithi.

Wanawake wawili na mwanamume mmoja wamekaa kwenye viti, wakizungumza kwa lugha ya ishara. Wanaonekana wakifurahia mazungumzo, huku nyuso zao zikionyesha furaha.

Wanafunzi wenye ulemavu wanashiriki mafunzo ya kompyuta. Mafunzo haya yanawapa fursa ya kujifunza teknolojia. Walimu wanawaongoza kwa umakini wakihakikisha kila mmoja anapata usaidizi.

Kijana mdogo mwenye kifaa cha kusaidia kusikia anasikiliza kwa makini darasani. Mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya darasa, akimpa mtoto fursa ya kujifunza kikamilifu.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti masikioni, huku akimwangalia mwanamke ambaye yupo karibu naye. Inaelekea wanazungumza, labda wakiendelea na somo au kikao cha ushauri.

Vipande vya pazia vinapakwa rangi kwa ushirikiano na watu watatu wakitumia brashi, rangi ya paleti na turubai. Rangi zenye mvuto kama samawati kijani na nyekundu zimetumika kwa ubunifu.

Mwanamke na msichana wanakaa kwenye dawati wakisoma kitabu pamoja. Mwanamke anaonekana akimfundisha msichana huyu. Vitabu na karatasi viko kwenye rafu nyuma yao.

Mtu mzima, ameketi karibu na mtoto, aliye kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu katika mazingira, yenye rafu za vidoli , za rangi mbalimbali. Mandhari ya kupendeza yanaonesha hali ya kujifunza, kwa ushirikiano na msaada wa karibu.

Wanafunzi wawili wameketi wakitumia kompyuta zenye skrini kubwa kila mmoja akiwa amevalia vipokea sauti. Dawati la mbao linaonyesha mazingira yenye mafunzo au kazi ya sauti ya kitaalamu.

Mwanamke na mtoto walioketi kwenye kiti cha magurudumu wanapaka rangi, wakionyesha shughuli ya sanaa. Mtoto anaonekana akitabasamu huku mwanamke akimsaidia.

Mwalimu anamsadia msichana mdogo kutumia kompyuta kibao darasani. Msichana anaonekana akizingatia huku mwalimu akimwongoza. Ubao wa kijani unaonekana nyuma ukionyesha mazingira ya kujifunza.

Mtoto ameketi kwenye dawati jekundu na kuchora kwenye karatasi nyeupe huku akivaa vipokeasauti maskioni. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamejishughulisha na masomo yao.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi na watoto wachanga kadhaa. Watoto hao wanacheza na matofali ya kuunganisha kwenye meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya chekechea au kitalu.

Mwanamke aliye na ugonjwa wa Down Syndrome anatabasamu kwa furaha huku akishiriki mazungumzo na wenzake. Wote wanaonekana kufurahia muda wao pamoja wakiwa katika mazingira ya ofisi.

Mtu anayesukumwa kwa kiti cha magurudumu anapita kwenye korido ya kituo cha afya. Anasaidiwa na mwenzake. Sakafu yenye vigae vya samawati na nyeupe inaonekana kufuatwa kwa usafi.

Mwanaume na msichana mdogo wanacheza mchezo ya bodi kwa furaha. Wako sebuleni, wakionyesha urafiki wao mkubwa. Msichana anaonekana kufurahia mchezo huo sana.

Mwanamke mlemavu anachimba nyumba ya ndege ya mbao, huku akisimamiwa na mwanamke mwengine. Wote wamevaa miwani ya usalama wakifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya ujenzi.

Msichana mwenye miwani na nywele zilizofungwa anachora kwa umakini kwenye karatasi. Vifaa vya sanaa na rafu zilizojazwa vitu vinaonekana nyuma. Mandhari inaashiria mazingira ya ubunifu au darasa la sanaa kwa watoto wenye mahitaji maalum.